Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, wakiwa katika meza iliyohifadhi kifaa cha kielektroniki. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya watu wazima.

Jopo la watu waliyopo katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi mfano wa vitabu, majalada pamoja na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama darasa kwa kutoa elimu ya watu wazima.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi, aliyepo katika eneo lenye mfano wa ubao uliochapishwa maneno yasomekayo mfumo wa umenge'enyo wa binadamu, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu katika elimu ya sekondari.

Eneo lenye mkusanyiko wa majengo yaliyojengwa kwa ustadi, pakiwa na uzio ulohifadhi nguo za rangi ya bluu mfano wa masweta, ikiashiria kuwa ni majengo ya adarasa yanayotumika kutoka elimu ya sekondari.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi yenye rangi nyekundu, waliokalia katika viti huku meza zikiwa zimehifadhi vitabu ama madaftari, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, zilizohifadhi mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, lililo na ubao ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu, mfano wa elimu ya sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mezani kukiwa na majalada na madaftari linaonekana ni eneo la kujifunzia kwa wanafunzi wa chuo

Jopo la watu waliopo ndani ya eneo la ndani kama darasa, waliokalia katika viti huku meza zikiwa na vitabu na madaftari ikiashiria ni eneo la darasa, linalotumika kwajili ya chuo kwa mafunzo ya kielimu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti, huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa majalada, vitabu ama madaftari huku mmoja kati yao akiwa amesimama na kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa ama chuo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu.

Eneo maalumu la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti, huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa majarada ama madaftari, huku mmoja wao akiwa amesimama na kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa ama chuo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa watu waliovalia sare za mavazi yenye kufanana, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa ama chuo, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokalia katika viti, ikiwa limezungukwa na mkusanyiko wa vitabu vilivyohifadhiwa katika rafu, zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo la maktaba ama eneo la darasa la chuo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikihifadhi vifaa vya kielektroniki mfano kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu la ndani lenye meza zilizohifadhi vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi, kama darasa ama chumba kwa ajili ya mafunzo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, waliokalia katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu; waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, waliokalia katika viti huku meza zikiwa na vitabu ama madaftari pamoja na vifaa vya kielektroniki, mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia fulana zenye rangi tofauti, bluu pamoja na machungwa, waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na viti na meza zilizohifadhi vifaa vya kielektroniki, vikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, walio kaa katika viti huku meza zikiwa na mashine na vifaa vya kieloktroniki; ikiashiria ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kiufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu waliokalia katika viti huku meza, zikiwa na vifaa vya kieletroniki ikijumuisha kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.